Duka hili kubwa lililoko mjini na lililo na madirisha makubwa na sakafu lenye vigae vya rangi ya kijivu ni la biashara, ambapo nguo mpya maridadi yako katika chumba hili. Mavazi yaliyomo hapa ndani ni ya aina mbalimbali, yote ni ya kiume na ya jike.

Mama huyu aliyevaa barakoa anaonekana akichagua nguo . Ameshika mbili kwenye mkono wake na pale anachukua nyingine. Kando yake kuna mwingine aliyeweka zake kwenye bega akijaribu kuangalia . Kuna mwangaza wa kutosha kutoka kila sehemu ya juu.

Jumba hili ni la kuuza nguo, kuna aina tofauti za begi, zilizowekwa upande wa juu, chini yake kuna suruali ndefu za rangi tofauti na zimepangwa kwa utaratibu. Upande ule wa mwisho kuna koti za aina tofauti.

Nguo hizi na viatu zinapendeza sana. Duka hili linauza bidhaa za watoto. Kuna viatu za aina tofauti , na pia rangi. Kuna marinda meupe na mengine mengi. Haya yanavaliwa wakati wa matembezi au wakati ambapo hakuna mvua.

Chumba hili ni la kuuza nguo. Kuna kiti kilichowekwa mbele ili mtu anaweza kuketi akingoja kuhudumiwa. Kwa ukaribu tunaona nguo za watoto za kupendeza. Kule juu kunatoka mwangaza mwingi na pia kuna ishara inayoonyesha mlango wa dharura kukiwa na hatari yoyote.

Gari hili maridadi lililo na rangi nyeusini la aina ya Toyota. Lina magurudumu manne na vioo vinavyo ng'aa. Mataa yake ni mekundu na makubwa. Mashine hii yaelekea kuegeshwa kwa makao iliyo zungukwa na ua lililo jengwa kwa chuma.

Gari hili lililoegeshwa katika uwanja huu uliozungukwa na ua la miti na aina ya murethi. Mahali hapa panaonekana kua na hewa safi. Pia nyasi zilizo za rangi ya kijani kibichi. Mashine hii ni nyeusi na ina magurudumu makubwa ajabu.

Gari hili la binafsi ni la rangi nyeupe. Inaweza beba watu watano. Halina nambari ya usajili. Kando yake ni vibao tofauti. Pia kuna miti zilizopandwa kando ya barabara. Vioo vyake vya mbele vina maandishi.

Gari hili jeusi ni la kibinafsi, lina magurudumu manne. Kando yake kuna gari nyekundu linalosaidia kubeba muziki. Watu wanapohama mahala tofauti hutumia gari aina hili. Kwa mbali tunaona gari la kubeba abiria unakibao kwenye maandishi tofauti.

Gari hili ni la rangi nyeupe laonekana kuegeshwa kando ya barabara iliyomo karibu na kuta. Inaonekana kubeba idadi ya watu watano bila kusahau sehemu ya nyuma panapobebewa mizigo. Pia nambari ya usajili yaonekana kwenye sehemu ya mbele

Gari hili ni la rangi nyeupe limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho lina usajili ya nambari ya Kenya. Pia kuna magari mengine ya kibinafsi. Kuna taa zinazotoa mwangaza kuonyesha ni wakaki wa usiku. Kuna maduka tofauti katika eneo hili.

Gari hili la kibinafasi la rangi nyeupe huwa lina uwezo wa kubeba idadi ya watu watano ama sita. Limewekwa kwenye maegeshoni na lina namba ya usajili ya Kenya. Mahali hapa pamezingirwa na nyaya za stima kwa sababu ya usalama. Gari lingine jeusi laonekana kwa upande ule mwingine.

Mahali hapa ni pa kuuza bidhaa za kiasilia kutumia shanga. Pia kuna begi za kupendeza zilizotumiwa na wazazi wetu wa kale. Duka hili limejengwa kutumia mabati na miti. Kuna bidhaa za rangi na miundo tofauti. Zote zinavutia sana.

Gari mbili aina ya lori na lina rangi ya kijani kibichi ni la kubeba vitunguu. Mle ndani kuna mtu aliyevalia nguo nyekundu na barakoa anaonekana akisimama. Pia kuna mama anayesimama amevalia kofia nyeupe anaonekana akiwa tazama.

Soko hili lililojengwa kwa miti na mabati ni kubwa ajabu. Bidhaa zilizo hapa zimepangwa kwa utaratibu na ustadi. Matunda kama ndizi, maembe , machungwa na maparachichi pia mboga kama mchicha, biringanya na kabichi ni baadhi ya vitu vilivyouzwa mahali hapa.

Hili ni soko lenye watu wengi sana . Kuna wa kuuza na pia wenye kununua. Kuna bidhaa tofauti kama vile matunda na mboga. Kuna wanaotembea humu ndani wakitafuta bidhaa zitakazowafurahisha. Kuna uchafu mwingi uliotapakaa kila sehemu, na maji machafu yaliyosimama.

Duka hili kubwa lililoundwa kwa miti na mabati na lililo na muuzaji mmoja aliye wa kiume. Inauza viatu hasa vilivyo vya wanawake. Kuna patikana viatu maridadi venye rangi tofauti kama kijivu, nyeusi na kadhalika. Mabati ya duka hili yana kutu.

Hili ni soko la kuuza nguo aina ya mitumba au nguo zilizovaliwa. Kuna watu wanaochagua nguo katikati ya eneo hii. Kuna aina tofauti ya nguo katika mahali hapa. Bei huwa nafuu na pia mtu anaweza kununua. Soko kama hili hupatikana sehemu nyingi nchini. Kama mama aliyeinama na aliyevalia kofia nyekundu anaonekana akitoa kilicho mle chini.

Mazingira haya yanaashiria sehemu ya biashara, aina ya bidhaa ni vyakula tofauti vinavyopitia hasa kwa macho ya mteja yeyote, mananasi, matikitimaji, mahindi, parachichi, machungwa, biringanya haya ndio baadhi ya vitu vilivyouzwa katika soko hili.

Soko hili kubwa lililojengwa kwa miti na mabati na linaloonekana kuwa na wanunuzi wengi wa bidhaa tofautikama vile nguo zilizopangwa kwa utaratibu zinafanya mnunuzi achague kwa urahisi anachotamani kununua

Soko hili lina aina tofauti ya matunda kama vile papai, parachichi, maembe, machungwa na mengine mengi. Watu wengi wanatembea katika eneo hili ili kununua bidhaa hizi. Wachuuzi wameketi chini wakisubiri watu wa kununua.

Soko hili ni la nyanya inayopangwa kwa masanduku mengi makubwa na kwa utaratibu. Hapo mbele kidogo panaonekana mikokoteni na hata gari la lori linalotumika katika usafirisaji wa bidhaa hizi zilizo na rangi ya kuvutia sana iliyo nyekundu.

Hili ni soko la kuuza aina tofauti ya bidhaa. Karoti zaonekana kwa wingi mno. Mama aliyevalia nguo lake la sokoni anaonekana kufurahia kazi yake. Mama aliyefunga kitambaa cheupe anapita kando yake na hapo pia kuna vitunguu. Soko hili limejengwa kwa kutumia miti. Kwa umbali kuna nguo zinazouzwa.

Soko hili lililokubwa na linaloonekana kuwa chafu linawachuuzi wengi wanaousaka vitu kwa wingi. Kigona chake ni cha mabati ambayo yameshikiliwa kwa chuma ili kuzuia makali ya vua au juwa.

Mapambo haya huwa yanavaliwa kwenye mkono. Kuna enye inaonyesha rangi iliyo kwenye bendera ya Kenya, nyingine rangi ya nchi ya Uganda. Kuna ya kuwakilisha nchi ya Tanzania. Pale katikati pia, ile ya rangi ya Marekani inaonekana. Nyingine imetengeneza vitu vya kushikilia vifungo.

Hapa ni sokoni. Kuna aina tofauti ya mboga na matunda. Kuna nyanya na vitunguu. Matunda ni kama vile mandizi, machungwa, parachichi na mengine. Sehemu ya juu kwenye paa umejengwa na mabati ili kuzuia mvua na miale ya jua.

Soko hili la chakula lina aina tofauti vya bidhaa. Kuna viazi, karoti na pia matango zilizopangwa vizuri. Hizi ni vyakula vinavyosaidia miili zetu yawe na nguvu na pia viazi vimewekwa katika vipimo tofauti, kutoka lile ndogo hadi kubwa na pia kuna lenye kipimo kiasi. Pilipili hoho yamewekwa katikati mwa karoti.

Soko hili la matunda lina aina tofauti ya bidhaa kama vile ndizi, maembe na matikiti maji na mengine. Haya huwa yanasaidia mwili kupata kinga dhidi ya magonjwa na zaidi katika lishe bora. Kuna wachuuzi wanaouza matunda haya.

Hili ni la kuuza viatu. Kuna za aina tofauti za rangi nyeupe, nyeusi na mengine mengi. Kibao kilichoandikwa ni ya 250. Kuna mchuuzi aliye na nywele ndefu anaonekana akitabasamu. Viatu hivi vimewekelewa kwenye karatasi ya manjano.

Kwenye hema hili ni biashara ya maua inaendelea. Maua haya ni ya rangi tofauti. Hutumiwa kwa wakati wa sherehe au harusi ya watu wapendanao. Wakati mwingi hutumika kama ishara ya amani au hata upendo. Kiti kilichowekwa ni cha mnunuzi anaposubiri kutengezewa bidhaa yake.

Soko hili ni la kisasa. Kuna watu wengi wanaondelea na shughuli zao. Hapa mbele tunaona parachichi zilizowekwa vizuri tayari kuuziwa watu. Mtu aliyevalia suruali ndefu ya samawati anaangalia bidhaa kwa utaratibu. Nao wamama wawili wanajadiliana mambo flani.

Jengo hili la upangaji na la ghorofa limejengwa mahali ambapo pamejitenga. Sehemu ya juu kuna mbao zinazosaidia wakati wa ujenzi na pia miti za kufunga kamba za nguo. Pamezungukwa na ua la mabati linaloonekana kuanguka. Miti ya kijani na nyasi zilizokauka zaonekana.

Nyumba hizi ni za kufahari. Kuna jengo moja kubwa la ghorofa linaloendelea kujengwa. Limezungukwa na kuta za mawe na pia nyaya za umeme kwa usalama wao. Kuna sehemu ya nyasi na pia barabara iliyo safi. Nje ya nyumba hizi, kuna aina tofauti za miti zilizopandwa.

Jumba hili ni la ghorofa, lina mlango na ua lililozungukwa na umeme kwasababu ya usalama. Pale kwenye mlango kuu, kuna bao lenye maandishi yanayoonyesha kwamba, nyumba hili linauzwa. Pia kuna bao dogo la rangi ya manjano linaloonyesha hatari.

Jengo hili ni la ghorofa nne. Sehemu ya chini umefunguliwa biashara tofauti. Sehemu ya juu inaonekana kutumiwa na kuna wapangaji. Una ngazi unaotumiwa kukwea sehemu ya juu. Una biashara tofauti kama vile duka, sehemu ya kutengeneza nywele. Mtu anaonekana amesimama kwenye mahala pa kuuza vifaa vya ujenzi.

Ghorofa hili lenye kuvutia lililo refu ajabu na lililo na vyumba nne kwenda juu. Lina rangi ya manjano. Madirisha ya chumba hili ni ya chuma iliyo nyeusi. Roshani iliyo maridadi yaonekana katika makaazi hayo. Isitoshe, kuna vizima moto katika kila chumba.

Duka hili kubwa lina bidhaa tofauti kama vile matunda na mboga. Kuna spinaji na sukuma wiki ya kijani iliyopendeza. Matunda ni kama vile tufaha ya aina tofauti, parachichi, maembe, mananasi na mengine. Haya huwa yanasaidia mwili kuwa na damu nyingi.

Jumba hili kubwa lina bidhaa tofauti. Sehemu hii ni ya upishi na vyakula tofauti kama vile vitunguu, viazi, vitamu, nduma na pilipili hoho. Kuna watu wanaonekana kununua vitu kwenye sehemu hii. Bei imepunguza katika bidhaa hizi kutoka shilingi mia mbili sitini na tano hadi Mia moja tisini na tisa.

Duka hili la jumla linapatikana mara nyingi kwenye sehemu ya mjini. Hapa tunaona sehemu iliyo na vinywaji tofauti. Kwa ukaribu kuna maziwa kwenye karatasi na pia aina fulani ya chupa. Yanaweza yakamaliza miezi mitatu bila kuaribikka. Matumizi yake ni ya muda mrefu.

Duka hili la jumla lina vitu vingi. Mle ndani watu wanachagua bidhaa na viatu za kupendeza za aina tofauti. Pia kuna baiskeli za watoto wadogo. Kijana aliye valia barakoa anamfuata mama yake, watu wanaonekana wakichukua vitu kutoka mahala pamoja.

Duka hili kubwa lina aina tofauti ya vinyaji. Kuna bao lenye maandisha enye kushusha bei ili watu wengi waweze kununuwa. Watoto au watu wenye umri mdogo hawana ruhusa ya kutumia. Utumiwa kujiburudisha au wakati wa sherehe. Chupa haya yamefungwa kwa ustadi mno.

Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi yaliyo kwenye rafu. Kuna aina nyingi ya sabuni kama unga, maji na kipande. Pia kuna mafuta ya kupikia na kujipaka. Kuna vigae vya rangi nyeupe na zilizo safi.

Mikate hii imepangwa kwa ustadi mno pale kando kuna wapishi wamesimama mmoja akiwa amevaa barakoa, wanaonekana wakijadiliana kuhusu jambo fulani, kule juu kuna mwangaza wa kutosha pia sehemu nyingine kuna maziwa , aina ya mikate hii huliwa sana na watu wenye shida ya kisukari .